Mgonjwa amelala kifundifundi huku akuhudumiwa na daktari , daktari anamchunguza mguu wake ndiposa aweze kumpa matibabu , ni kama mguu wake una matatizo ambayo yana msababishia uchungu na kupitia kwa njia hii ameweza kuja pale hospitalini kupata matibabu kutoka kwa daktari na daktari anamhudumia mia.